Mtu aliyevalia kofia na ovaloli ya rangi ya manjano anachupa mgongoni ya rangi hiyo hiyo na anaitumia kunyunyuzia ng'ombe wa rangi ya nyeusi na nyeupe kiowevu kilichoko ndani yake.

Mahindi yaliyochomwa yamepangwa sawasawa na kwa laini kwenye ukuta mmoja wa nyumba ambayo imejengwa kwa kutumia mbao kwenye framu ya nyumba hii kuna mafuta ya kupikia na kwenye kona moja chini kuna sufuria ya kupikia chapati.

Ng'ombe watatu wa rangi nyeupe na nyeusi wako kwenye zizi tofauti na wanatazama porini wakila. Wafanyakazi waliovalia ovaroli, suruali pamoja na viatu vya aina ya gumboot wako karibu na ng'ombe mmoja. Wengine tayari wameshawekwa mashini za kutoa maziwa.

Mwanaume mmoja yuko shambani ambapo kuna mimea ya ndizi. Amevaa kofia nyeupe, miwani na shati ya buluu. Ameshika tunda la ndizi moja ambalo limefungwa kwa kutumia karatasi ya rangi ya njano.

Ng'ombe, sita, wa rangi nyeupe na nyeusi. Wako kwenye zizi moja na wanakula kutoka porini. Mfanyikazi , aliyevalia ovalori ya blue na viatu vya aina ya gumboot nyeupe. Anainama porini na kushika nyasi wanayoikula. Nyuma yao kunaonekana ng'ombe wengine kwenye zizi zingine.

Ngombe wengi wako zizini na wameinama kwenye sehemu ya kutoa kichwa ili waweze kula wamewekewa nyasi sakafuni ambazo wanazikula, kando ya nyasi hizi kuna gunia mbili zilizochorwa picha ya ngombe .

Ndama waine ambao ni wa rangi ya mchanganyikobyeupe na nyeusi, wako ndani ya zizi la ngombe, kando yao na nyuma yao, kuna zii zingine za ngombe na ndama wako ndani yazo, ndama wengi ni wa rangi nyeupe na nyeusi isipokuwa mmoja, ambaye anaonekana kuwa wa rangi ya kahawia na nyeupe.

Watu wanne wamezingira sehemu ambayo wamepanda migomba ya ndizi. Mmoja wao anapalilia mgomba huku mwingine analima na wengine wawili wanawatazama hawa.

Ng'ombe wengi wako kwenye zizi mbili tofauti. Walio kwenye upande wa kushoto wamefunguliwa milango ya hulini na wanakula, walio kwenye upande wa kulia ni mmoja tu aliyefunguliwa mlango wa hulini.

Mwanaume mmoja anafunga chupa kubwa za chuma za kubebea maziwa kwenye pikipiki lake, nyuma yake kuna watu waliosimama kando la Lori ya aina ya Isuzu lililoandikwa mount Kenya milk

Mwanamume mmoja amesimama akiegemea mti. Amevaa shati la rangi ya kijivu, suruali ya rangi ya bluu na viatu vya aina ya gambuti virusi. Nyuma yake matunda ya ndizi ambayo hayajaiva yamepangwa vizuri. Nyuma ya matunda haya kuna shamba la ndizi.

Mwanaume mmoja, aliyevalia kofia pamoja na ovaroli ya rangi ya manjano, na chupa ya manjano mgongoni. Anatumia chupa hii, kunyunyiza kioevu fulani kwenye ng'ombe wa rangi nyeupe na nyeusi.

Mpimaji wa shamba yupo kwenye shamba moja ambalo limepandwa ndizi ambazo ni changa. Ameweka vifaa vyake vya kupima ardhini na anatazama moja ambayo ni refu.

Umati wa watu uko sokoni ambamo mnauzwa ndizi peke yake wauzaji watatu ambao ni wa jinsia ya kike wameketi juu ya gunia huku dada mwingine akiwa ameketi chini.

Wafnyakazi wawili waliovalia koti nyeupe, barakoa nyeupe na kitambaa cha kichwa cheupe wanaweka kiowefu fulani kwenye karatasi kwa kutumia vijiko na faneli. Watu wengine watatu wamo chumbani humo na mungu mwengine anapiga picha kwa kutumia kamera ya nikon.

Mwanaume mmoja aliyevalia kofia pamoja na shati yenye vifungo ya rangi ya maruni yuko katikati ya shamba la mahindi. Ameinua mahindi moja kwa kutumia mkono wake wa kulia.

Ng'ombe wawili wa rangi nyeupe na nyeusi wako kwenye zizi tofauti. Wanaume wawili wanaonekana kuwakamua ng'ombe hawa na ndoo zao ziko karibu kujaa pomoni. Watu wengine wako nje ya zizi hizi wakiwatazama ng'ombe hawa.

Ng'ombe mmoja wa rangi nyeupe. Aliye na pembe zinazoenda kwenye pande tofauti moja chini na moja juu. Amesimama na mwanamume mmoja aliyechuchumaa, anamkamua maziwa akiyaelekeza kwenye ndoo moja ya rangi ya bluu iliyo chini yake.

Mwanaume moja aliyevalia koti nyeupe iliyo na lable amesimama ndani ya mahabara, mbele yake kuna vikombe you vyenye ukubwa tofauti pamoja na vitu vingine vya kufanyia majaribio.

Ngombe mweusi amefungwa kwenye sehemu ya kichaka kwa mti kwa kutumia kamba, anaonekana kuwa ni mgonjwa kwani amekonda sana na ana majipu kwenye mwili wake wote.

Wafanyikazi watatu wako ndani ya chumba kimoja , wamevalia koti nyeupe neti za nywele na viatu vya aina ya gumboots . Yule wa kike ameketi kwenye kiti cha rangi ya kijani huku wanaume wawili wakiwa wameinama na kupika kitu ilicho kwenye sufuria iliyo juu ya jiko .

Watu wawili walioko juu ya Lori wanatoa chupa kubwa za maziwa na kumpa mfanyikazi mmoja aliyevalia koti nyeupe na Kofia nyeupe . Mfanyikazi huyu anamwaga maziwa haya kwenye chupa kubwa lakini kwanza Yana chungwa Kwa kutumia kitambaa jeupe.

Wafanyikazi wengi wanatoa matunda ya ndizi kwenye lori mbili na kuzipanga vyema chini. Lori moja ni la rangi ya samawati na lingine ni la rangi ya kijani. Watu wengine waliosimama chini wanawatazama wafanyakazi hawa wanapofanya kazi hii.

Watu wawili wamesimama kando ya pikipiki lakini katika pande tofauti. Mwendesha bodaboda anaandika kwenye karatasi huku huyu mwingine anamwaga maziwa ndani ya mapipa ya maziwa ambayo yameekelewa kwenye pikipiki.

Dada mmoja aliyevalia kori nyeupe juu ya nguo yake pamoja na barakoa na neti ya nywele ameinua ndoo moja iliyo na maziwa na anayamwaga kwenye mashini fulani lakini kwanza yanachungwa kwa kutumia kitambaa cheupe.

Ng'ombe wawili wa rangi nyeupe na nyeusi wamelala chini kwenye ardhi isiyo na nyasi. anayeonekana kuwa amefariki ana tegi ya rangi ya machungwa kwenye sikio lake.

Wauzaji wawili wa jinsia ya kike, wako sokoni. Wamepanga matunda ya ndizi zilizoiva kwa minajili ya kuziuza. Mmoja amevalia shati nyekundu, huku mwingine akiwa amevalia aproni ya wauzaji.

Wanaume, wawili, wamevaa koti nyeupe, beti kichwani, na barakoa, wamebeba, chupa, kubwa, ya chuma ya maziwa, na wanamwaga maziwa haya ndani ya mashini fulani, lakini kwanza, wanaichunga kwa kutumia kichungi, cha manjano, chini sakafuni kuna chupa nyingine ya maziwa.